Watu wawili, wote wamevaa kofia. Mmoja ako chini ya hema, mwingine hayuko chini ya hema wamevaa mashati meusi. Wanauza vyakula kama mkate, viazi, vibanzi na mandazi. Mmoja amevaa karatasi mkononi.

Mwanaume aliyevaa gumbooti ako kando ya miti ya migomba, ameshika mgomba mrefu ambayo imekomaa. Mgomba huo ni matoke kando yake kuna nyasi na miti ambazo zimedungwa chini, kuna nyumba nyuma yake na miti mirefu.

Ufuoni wa bahari ambapo kwa umbali kuna watu kando yake pia kuna miti ya minazi mirefu na mifupi kuna nyasi chini ambazo zinamea kando yake pia kuna nyumba zinaonekana na miti mirefu mirefu engine ambayo si minazi.

Kiboko aliyesimama kwenye nyasi mbali kuna mto unao teremka chini na yake kuna miti mifupi na mirefu huku akiwa ameangalia mbele na anataka kukula nyasi na ame simama.

Mfueni wa bahari kuna watu wengi wanaouza samaki na kununua samaki. Samaki hizo ni mbichi, hazijapikwa. Samaki ni aina tofauti tofauti. Kuna kila mmoja anashughulika na pande yake. Kuna wanaotoa scales .

Kuna watu watatu, mmoja ni mwanaume, wawili ni wanawake. Wameshikilia madafu, kila mmoja katika mkono wake na madafu haya yakona straw ndani yake. Chini yake kuna ganda la straw .

Meza moja iko na sahani tatu, sahani moja iko na ugali ingine iko na samaki, samaki ambaye ameekwa rojo na sukuma kando yake kuna chupa ya Fanta, meza hiyo imeandikwa, Big Fish ina tomato pia juu ya samaki huyu.